Miundombinu mizuri ya barabara za kisasa zinazopunguza foleni, kwa kupitia barabara ya juu na barabara nyingine nne za chini, ili kuruhusu magari yanayopita kwa upande wa kupanda na magari yanayopita kwa upande wa kushuka; ili kurahisisha usafirishaji uweze kuwa mzuri katika eneo hili.